Hiki ni kitabu cha Kiingereza la darasa la pili. Tunaona kwamba kuna mtu anasoma hiki kitabu.

Hapa ni shuleni, mahali ambapo wanafunzi wanaenda kusomea, kuna kitabu juu ya meza.

Hapa ni mahali pa kufunza watoto, na kuna maandiko yameandikwa kwa ukuta, na kwenye ubao.

Huyu ni mama ambaye anaendesha meli na anafurahia sana kuendesha.

Huyu ni mtu ambaye, ameweza kuwa na ulemavu, ambaye hana mguu ya kawaida lakini amewekewa ingine.

Hii inaonyesha kuhusu kuwa usafi ni muhimu. Naona kwamba kuna vitu aina mbalimbali yaliyo zungumziwa.

Kuna tarakilishi yenye iko meza juu pamoja na vitabu

Hawa wawili wenye hawana mguu wanatarajiwa kucheza na kuna pia mwenye ako nyuma huko pia anataka kucheza na kuna mwenye anawasaidia hapo katikati.

Hii ni tarakilishi, inatumiwa kuwekwa vitu ili isipotee wakati inatakikana kutumiwa kwa ofisini.

Hii ni kifutiyo, hutumiwa kufutia ubao na kando yake kuna rula.

Hawa ni wachezaji walemavu na wanashiriki katika mchezo hii ni nzuri sana.

Hapa kuna mchoro imechorwa wanyama wenye unaeza ukapata karibu na hapa na unaweza kuenda kujionea hawa wanyama.

Hawa ni watu, wenye wamekaa ni wale hawawezi kutembea ilhali wamepewa vitu vya kusaida watembee, na wale wako nyuma na mmoja mwenye hajakalia hio kiti anonekana kuwasaidia.

Hapa kuna vitu vya kuchezea, mahali watoto wanapelekwa wacheze na wale wote wanataka kucheza.

Hawa ni wanariadha, mwengine mwenye anaongeza ni wa nchi yetu ya kenya, anaonekana kuwa ni mshindi.

Huyu ni mkenya ambaye anaonekana hayuko sawa ako mlemavu, na anashiriki katika kukimbia.

Hii ni karatasi yenye imebandikwa kwenye ukuta ili mtu aweze kuisoma na kujua mahali ambapo anaenda. Inaelezea mahali unataka.

Huyu ni kiongozi wa shule aliyekuwa anaongoza kuona kuwa shule iko sawa Joseph Machogu.

Hii ni kalenda yenye inaonyesha masiku kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya saba.

Hapa tunapewa maelezo ya kwamba ukiingia ndani ya nyumba unapata kufuruhia na kucheka huko ndani na kuwa utapata kila kitu.

Nyumba hii inaonekana kuwa mzuri sana, imejengwa kwa utaratibu na kuivutia nje ya nyumba iko nzuri pia.

Hawa wanaendesha baiskeli. Inasaidia kupea mwili mazoezi nzuri.

Hapa kunaonekana kwamba ni mahali imesafishwa vizuri sana, ni mahali hakuna takataka na wanalinda usafi.

Hapa ninaona mitungi ya gesi yenye hutumiwa kuzima moto wakati imetokea inasaidia kwa ile wakati kuna moto.

Mtoto au mwanafunzi ameweza kufanya mtihani na kjna yenye amekosa na hakupata alama na zingine amepata akapata alama.

Huyo ni mtu hawezi kutembea ilhali anatumia kifaa chake sasa kuitembea na anaonekana ni msomaji.

Hapa inaonekana ni shuleni na wanafunzi wanaenda huko kusoma, na kuna mahali pa kupandisha bendera juu.

Hapa ni nyumba ya wenyewe, na inaonekana kuwa iko na uwanja mzuri inayovutia na hakuna uchafu.

Hapa naona mjengo ya nyumba kubwa, yenye inaonekana labda ni shule ya kusomea Kuna ghorofa.

Hii ni nyumba imejengwa vizuri na kuna maua zenye zimepandwa kando yake yenye inavutia vizuri.

Hapa ni shuleni ambapo wanafunzi wanaenda kusomea na ni mahali ambapo kila mtu anatarajiwa kupeleka mtoto wake. Mlango umepakwa na rangi nyekundu.

Hapa kuna vitabu yenye imepangwa kwa meza juu na kuna Charger yenye iko kwa kiti.

Hii ni karatasi ambayo inaonyesha maelezo kwa mtu ambaye anataka kuelewa kitu fulani.

Hapa ni shuleni, kwa sababu kuna maandiko yameandikwa kwa ubao, kunaonekana kuna wenye wanafundishwa huku.

Hapana ninaona kalenda inayonyesha tarehe, mtu alitengeneza ili aitumie kwa kusoma, ambaye anafanya kazi aliyopewa kutoka shuleni.

Hawa ni wachezaji walemavu, hawana mguu mwengine na wanafurahia huu mchezo, huu ni mzuri sana kwasababu wanapea kupata wako bora.

Huyu mchezaji anacheza mpira ilhali hana mguu mwingine lakini anajaribu kucheza. Ni mchezaji wa Kenya.

Hawa ni watu walemavu wenye wanaweza hawatembei vizuri wanatumia hii kiti yenye amekalia kutembea.

Hapa inatufunza kuhusu usafi na afya bora kwa jamii yetu ili tuepuke na magonjwa mengi.

Hapa ni mahali imejengwa vizuri sana na kuna kielezo ambacho kimewekwa kwa maua yenye tunaona hapa ili watu wasipite ovyo ovyo.

Hapa ni mahali ambapo watoto au watu wenye wanataka kujiburudisha wanaenda ili wacheze huko.